Gari la kale la rangi ya buluu limeegezwa kwenye sehemu ya wazi. Ubora wake unaonekana wazi likiwa na jina thunder bird upande wa kulia. Taa ya juu inaonekana iking'aa juu ikionyesha siku yenye jua. Mazingira yana ashiria mwonyesha ya magari ya kale.

Mkono wa mtu umeshika noti ya shilingi elfu moja na mia moja za Kenya. Noti hizo zimekunyanziwa kidogo zikionyesha zimetumika. Mandhari ya nyuma ni sakafu yenye zulia rangi ya kahawia. Picha inatoa taswira ya pesa taslim zikishikiliwa.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi la nguo. Kuna rundo kubwa la nguo za mitumba zinazorundikwa chini na pia zimetandikwa juu. Watu kadhaa wanatembea katikati ya vibanda wakitafuta nguo za kununua. Njia imejaa uchafu ikionyesha mazingira ya soko la wazi.

Kuna magari kadhaa ya kifahari yaliyopangwa ndani ya jengo kubwa yakiangazwa na taa nyingi za juu. Magarii hayo ni pamoja na SUV mbili nyeusi upande wa kulia, gari nyeuoe la michezo upande wa kushoto na magari mawili ya buluu na nyeusi katikati. Yote yakiwa na taa zao za mbele zimewashwa.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za matunda na mboga zilizopangwa kwenye vikapu vikubwa. Bidhaa hizo zina rangi mbalimbali kama nyekundu, njano na kijani. Watu wachache wanaonekana wakitembelea kati ya bidhaa hizo huku miavuli mikubwa ikitoa kivuli, juu ya baadhi ya sehemu za soko.

Uso wa karibu wa mboga mboga mpya unaonekana. Safu kubwa ya figiri nyekundu imepangwa mbele. Nyuma yao kuna rundo la mboga za majani ya kibichi. Pande wa kushoto kuna matunda ya kijani yanayofanana na choko. Mazingira yanayoashiria soko la mboga mboga zikiwa zimepangwa vizuri.

Hili ni jengo ndogo lililopakwa rangi nyeupe na buluu. Juu ya mlango kuna maandishi Amani gen shop mangu tomato dairy milk bar . Mwanamke amesimama mlangoni akitabasamu. Amevaa shati la miraba na suruali nyeusi. Dirisha la bulu linaoneakana kando ya mlango, mazingira yanayoashiria duka la jumla au duka la maziwa.

Bango la bima ya afya linaonyesha daktari mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo akiwa na stethoskopu kwa shingoni. Juu ya picha kuna nembo zinazoashiria bima, kinga, sera, manufaa, misaada na huduma za afya. Chini ya bango kuna nambari za simu na anwani ya barua pepe wa wakala wa bima. Kwenye kona ya chini kuna musimbo wa QR

Mfululizo wa magari kadhaa yameegezwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Upande wa kushoto kuna gari dogo la kubebea mizigo lenye sehemu ya nyuma ya chuma na nambari nane na sufuri kwenye mlango wa nyuma. Upande wa kushoto kuna gari jeusi la kifahari, likifuatiwa na gari jeupe na gari lingine dogo la kubebea abiria, bustani ya miti inaonekana nyuma.

Hii ni stakabadhi nyeupe yenye maelezo ya malipo ya ushuru ya KRA tax payment cash deposit , juu kushoto kuna KCB, JKIA na kulia kuna credit account details , inaonyesha pia maelezo ya ushuru kama vile KRA itax slip number twenty sixteen JKIA na chini kabisa kuna muhuri ya benki ya KCB.

Bango la matangazo la bima ya AAR, linaloonyesha mlango ulio wazi na sanduku nyeupe la huduma ya kwanza, lenye alama nyekundu ya msalaba ikining’inia. Ujumbe mkuu unasema: AAR Insurance brings healthcare to your doorstep . Pia linaeleza kuwa unaweza kuagiza dawa za kuletea nyumbani kupitia checkup na myDawa . Mawasiliano ya mtandaoni ya kijamii ya AAR pia zimeorodheshwa.

Soko la mboga linaonekana wazi na wanunuzi na wauzaji wakiendeleza biashara. Mizigo nyingi ya mboga za majani imepangwa kwenye meza. Wanawake kadhaa wamevalia hijabu. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu. Gari nyekundu linaonekana kwa mbali. Mazingira yanayopendeza soko lenye shughuli nyingi labda lililoko kwenye miji mikuu.

Duka la Nissan Auto-parts lenye bango la kijani la M-Pesa. Mbele ya duka baiskeli ya zamani imesimama ikiwa imeshikiliwa na mkono wa mtu. Upande wa kulia kuna friji nyekundu ya cocacola. Mtu mmoja amekaa kwenye benchi mbele ya duka.

Bango la risiti ya mapato kutoka Mamlaka ya Bandari Kenya limeonyeshwa. Lina jina la kampuni, nambari ya PIN , tarehe ya 28 Juni, 2013, pia lina nambari ya akaunti na nambari ya risiti. Na ujumbe wa shukrani kwa malipo.

Gari la michezo la rangi ya dhahabu limewekwa kwenye chumba cha maonyesho limewekwa kwenye jukwaa jeupe la mviringo na taa ya mviringo juu yake. Nyuma yake kuna dirisha kubwa likionyesha magari mengine na mti. Katika kona ya kushoto, kuna msimamo mweusi wenye borushua. Mazingira yanapendekeza, duka la kuuza magari ya kifahari.

Uwanja wa soko lililo wazi limejaa bidhaa za kitamaduni. Safu ndefu za viatu vya ngozi vyenye pambo la shanga limetundikwa. Chini yake, meza imejaa viatu zingine. Pembeni kuna mwanamke akichagua viatu. Mazingira yanayoashiria soko la wazi lenya shughuli mingi ambapo sanaa za mikono zinauzwa.

Jengo lenye jina Mount Kenya milk depot juu yake. Kuta zake zimepakwa rangi ya blue mlango mkubwa una mabango mawili makubwa ya rangi ya blue na kijani yakionyesha bidhaa za maziwa. Ndani ya jengo kuna rafu zilizojaa bidhaa zikionyesha duka la maziwa. Mazingira yanaashiria biashara ya maziwa.

Mrundikano mkubwa wa nguo za mitumba uliotawanyika chini, nguo hizo zina rangi na mitindo tofauti. Juu watu wanaonekana wakichagua nguo, wakiashiria biashara ya nguo za mitumba au soko la nguo zilizotumika.

Hapa kuna magari mapya kadhaa yamepangwa kwa safu yakionyesha sehemu zao za mbele. Kuna rangi mbalimbali kama vile blue, ,kijivu, nyekundu na nyeupe. Magari hayo yanaonekana kuwa ya kisasa na yameegezwa kwenye eneo lenye lami.

Mbwa mweusi mwenye manyoya mengi ameketi kwenye nyasi na kutabasamau na kupendeza na ulimi wake umetoka nje. Juu ya picha kuna maandishi Your Pet is in Good Hands with the Orient Home Insurance Rah-Easy , mazingira yanaashiria utulivu na nuru ya jua inaangaza nyuma.

Kuna kibanda cha soko chenye bidhaa nyingi za ufundi wa mkono zikiwemo shanga, mikufu na mikanda. Bidhaa zimetundikwa na kuonyeshwa vizuri zikivutia wateja. Paa la kibanda limetengenezwa kwa mabati na mazingira yanaonyesha soko lenye shughuli nyingi.

Picha ya soko kubwa lenye vitunguu vingi vinavyopakiwa kwenye magunia ya wavu. Mtu mmoja amesimama mbele ya lori iliyojaa magunia ya vitunguu, huku mwingine akifanya kazi ndani ya lori. Vitunguu zimetawanyika kila mahali zikiashiria shughuli nyingi za biashara.